Wanaume wawili walemavu wanacheza mchezo wa kandanda, mmoja amevalia short nyeupe huku juu akiwa amevalia nguo nyekundu. Ukuta umo kwa kando huku miti yenye rangi ya kijani kibichi ukiwa umeutoka kwa juu.

Jengo lipya lenye rangi nyeupe limeandikwa MECHI BORA NURSERY AND PRIMARY SCHOOL. Mwanaume mmoja amepanda juu ya ngazi na amesimama juu huku akimalizia kuandika maandishi hayo. Watoto wanapita wakilitazama jengo hilo kwa ndani.